Katika stesheni ya umeme ambayo imejengwa kwa mabati na chuma watu wamesimama, magari yameegezwa na nyasi ya kijani kibichi.

Katika stesheni ya umeme ambayo inatengenezwa kwa nyaya na chuma, nyumba zimejengwa, kuna maji na miti kijani kibichi.

Katika kituo cha stima, kuna nyaya nyingi za kusambaza umeme ambazo zimeunganishwa kwa vigingi vidogo ili kusambaza sehemu mbalimbali.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme sehemu nyingi tofauti. Kimejengwa na kuwekwa nyaya nyingi na pia kupakwa rangi ya kijivu, nyeupe na kijani kibichi.

Usambazaji wa umeme ambapo kuna nyaya nyingi ndogo za kuunganisha kwenye vikingi tofauti. Miti ya rangi kijani kibichi. Sakafu changarawe.

Katika stesheni ndogo ya kusambaza umeme, kuna lori ambayo ina kifaa cha kupandisha watu juu ya miti mirefu ili wakate kuzuia hatari.

Nyumba kubwa ya ghorofa, dirisha zake za vioo. Imepakwa rangi ya kijivu na kahawia. Ukuta wake umewekwa nyaya za umeme, ubao wa ishara.

Stesheni dogo ya umeme, imetengenezwa kwa chuma na nyaya za umeme ambayo iko katika mbuga la wanyama kama pundamilia. Kuna miti, nyasi za rangi ya kijani.

Transfoma ya umeme, nyaya za stima zimeunganishwa kwenye vikingi viwili, rangi kijivu, miti na maua kijani.

Stesheni ndogo ya kueneza umeme katika sehemu mbalimbali ambayo imejengwa kwa chuma, nyaya za stima, miti na nyasi za rangi ya kijani kibichi na nyumba.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali asili kuna takataka nyingi za karatasi, maji chafu, nyasi na miti ya kijani kibichi, nyumba ambazo zimejengwa kwa mabati, watu wanatembea na wengine wamesimama.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali asili kuna miti mingi na nyasi ya kijani kibichi. Choo imejengwa.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali asili, kuna nyasi ya rangi kijani kibichi , maji chafu, mchanga , nyumba ambazo zimetengenezwa kwa mabati.

Katika uhifadhi wa mazingira na Mali asili askari ambao ni wa kukabiliana na wanyama wa pori katika mbugua wanamshika ili kumweka ndani ya gari.

Katika uhifadhi wa mazingira na maliasili, ndge wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi wamesimama. Nyasi na miti ya kijani kibichi.

Katika kukabiliana na mazingira na mali asili, mwanaume huyu anaokota takataka akiweka kwenye magunia, kama vile karatasi. Kuna nyasi ya kijani kibichi , miti , maji chafu.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali asili, wanyama wa pori ambao ni pundamilia wamesimama. Wako katika mbuga la wanyama. Kuna nyasi na mchanga.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali asili, kuna maji, miti, nyasi ya kijani kibichi, nyumba za ghorofa.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali asili, kuna ndege ambao wako kwenye mbuga, nyasi ya kijani kibichi na nyumba za ghorofa.

Katika uhifadhi wa mazingira na maliasili, watu wanatoa takataka kwenye maji chafu. Wamevaa vifaa vya kazi kama vile koti za kutafakari, viatu vya mvua.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali asili, wanaume hawa watano wameingia kwenye maji chafu ili kutoa takataka ya karatasi na gunia.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali asili watu wameokota takataka nyingi za karatasi. Maji machafu, nyasi na miti ya rangi kijani kibichi.

Katika uhifadhi wa mazingira na maliasili, miti ya rangi ya kijani kibichi na ingine ambayo imekauka imeanguka ndani ya maji.

Katika uhifadhi wa mazingira na maliasili kuna tumbili mkubwa ambaye ako katika mbuga la wanyama .Miti mirefu na nyasi ya rangi kijani kibichi.

Wanyama wengi kama vile twiga wako katika mbuga ambapo kuna miti na nyasi ya rangi kijani kibichi huu ni uhifadhi wa mazingira na mali asili.

Katika uhifadhi wa mazingira na maliasili, mnyama mrefu ambaye ni twiga amesimama na ako katika mbuga. Nyasi na miti ya rangi kijani kibichi.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali asili ndovu ambazo zimelala na zingine zimesimama ziko katika mbuga la wanyama. Watu wamesimama .Miti ya rangi kijani kibichi.

Katika uhifadhi wa mazingira wa mali asili wanaume hawa wanaokota takataka ambazo ni za miti na karatasi. Nyumba zimejengwa kwa mabati.

Katika uhifadhi wa mazingira na maliasili. Kuna nyasi na miti kijani kibichi. Watu wamesimama. Watoto wanacheza kwa kutumia vifaa mbali mbali kama mashua ndani ya maji na michezo mingine.

Katika uhifadhi wa mazingira na maliasili, watu wamechimba mnyonyoko, udongo wa rangi kahawia. Mabomba ya maji, nyaya za stima, nyumba ambazo zimejengwa kwa mawe na mabati.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali asili, kuna maji chafu, takataka za karatasi, mchanga, mawe, nyumba, lori ambazo zimesimama, na watu.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali asili, kuna ndege, nyati ambaye imesimama ,ina pembe refu, nyasi ya rangi kijani kibichi.

Watoto wasichana wanafua nguo kwa kutumia beseni. Maji chafu yenye takataka nyingi kama vile, karatasi. Nyumba ambazo zimetengenezwa kwa mabati.

Uhifadhi wa mazingira na maji asili. Kijana ambaye amevaa barakoa ameshika mti mdogo wa kupanda. Maji machafu, nyasi ya rangi ya kijani kibichi, nyumba ambazo zimetengenezwa kwa mabati.

Watu wengi watoto, wake kwa waume wamesimama wengine wameshika mkongojo. Mavazi yao ni mojawapo ya vitu vinavyovutia watalii jijini. Miti ya rangi ya kijani kibichi.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali ya asili kuna mimea, miti ambayo ni ya kijani, mto wenye maji nyingi na ndege wa aina tofauti.

Wanyama watatu ambao ni punda milia wamesimama wakiwa katika mbuga la wanyama. Miti mirefu yenye rangi kijani kibichi inapendeza ambayo husaidia katika uhifadhi wa mazingira na maliasili.

Nyumba katika jiji la nairobi ambazo ni za rangi ya kahawia na kijani magari ambayo imeegeshwa miti milingoti ya kubariza bendera picha ya aliyekua rais wa kwanza wa kenya marehemu mzee jomo kenyatta.

Waimbaji wanaume na wanawake wanaimba nyimbo za kitamaduni. Mmoja wao anacheza ngoma. Watazamaji wenye umri tofauti wameketi kwenye viti vya kijani kibichi.

Mamba wawili ni mojawapo ya wanyama ambao hupatikana katika mbuga la wanyama. Mawe, mchanga, nyasi ya kijani kibichi, ambazo huhifadhi kwa mazingira na mali asili.

Nyumba ambazo zimejengwa kwa mabati zimeporomoka. Pupa la takataka, kama vile karatasi, watu wa mazingira na maji chafu ya rangi kahawia.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali ya sili, kuna pupa za takataka zingine kwenye gunia, maji chafu na matope.

Daraja imetegenezwa kwa mbao. Miti mirefu na fupi yenye rangi kijani kibichi inapendeza. Hii husaidia katika uhifadhi wa mazingira na mali asili.

Kwenye uhifadhi wa mazingira na mali asili, mwanaume ameweka karatasi ya maziwa kwenye mawe ambapo maji yanatoka ili aweze kuteka kwa kutumia ndoo mbili ambazo ni chafu na baseni, majani ya kijani kibichi.

Wanyama wa porini aina ya ndege tano, wenye rangi nyeusi, nyeupe na kahawia wamesimama, na wengine kama simba wamelala, maji na mchanga mkavu.

Miti iliyopandwa kwenye udongo wenye madini, ina rangi ya kijani kibichi. Husaidia kuhifadhi mazingira na mali asili. Milima na mawingu zinapendeza.

Ndovu hizi zimesimama na ziko katika mbuga la wanyama. Watu wengi ambao ni wazungu watalii wamesimama kuzitazama. Miti ya kijani kibichi.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali asili, kuna maji chafu ambayo iko na takataka ya aina nyingi kama vile karatasi, kuna mchanga, nyasi ya kijani kibichi, mbwa ambaye amelala, na nyumba za mabati.

Katika uhifadhi wa mazingira na mali ya asili, kuna twiga ambao wako katika mbuga la wanyama. Miti ya rangi kijani kibichi na mtalii ambaye amekuja kuwatazama.

Mwanaume anayejali mazingira amebeba gunia ya kuokota takataka. Nyasi na miti ya rangi ya kijani kibichi. Nyumba ambazo zimejengwa kwa matope na mabati.

Mashamba ina mimea tofauti kama vile shubiri, miti mirefu na mifupi. Mchanga wenye madini, mawe, nyasi kijani kibichi, mito yenye maji chafu.

Nyumba na ukuta zilizotengenezwa kwa mabati. Wanaume watatu wamesimama, mmoja ameshika gunia anamwaga takataka. Maji chafu na nyasi ya kijani kibichi.

Simba ambaye amelala, akitulia. Nyasi ya kijani kibichi. Nyumba refu ambazo zinaonekana kwa umbali, na miti.

Punda milia nane wenye rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na kahawia. Wamepanga foleni wa kikunywa maji, nyasi kijani kibichi.

Vijana katika shughuli za kuhifadhi mazingira. Wamevaa vifaa vya kufanya kazi kama vile glove koti ya kutafakari, na kuna gunia za kuokotea taka taka ,na karatasi nyeusi.

Katika usafiri wa umma, magari yameegeshwa kwenye kituo cha basi. Bango za kuelezea abiria vituo na nauli zimewekelewa juu. Nyumba kubwa za ghorofa. Watu wanatembea na wengine wamesimama.

Katika usafiri wa umma, magari yameegeshwa. Bango la kueleza abiria vituo na nauli. Watu wamesimama na wengine wanatembea. Nyumba ya ghorofa.

Katika usafiri wa umma, magari yako barabarani ni mengi, kama vile basi, lori na zingine ndogo. Watu wamesimama na wengine wanatembea. Nyumba za ghorofa, miti ya rangi kijani kibichi.

Katika usafiri wa umma, magari yameegeshwa kwenye kituo cha basi. Watu wamesimama na wengine wanatembea. Bango la kueleza abiria liko, nyumba za gorofa. Miti ya rangi kijani kibichi.

Katika usafiri wa umma magari ya kampuni ya citihopa yameegeshwa kwenye kituo cha basi. Watu wamesimama na wengine wanatembea. Miti ya rangi kijani kibichi.

Katika usafiri wa umma kuna magari mengi barabarani kama vile lori, basi gari ndogo za rangi tofatuti kama vile nyeupe, nyeusi pia kuna nyasi ya kijani kibichi, miti , watu ambao wanaendesha pikipiki.

Katika usafiri wa umma, gari limeegezwa kwenye kituo cha basi. Bango la kueleza abiria vituo. Watu wamesimama na wengine wanatembea. Nyumba kubwa za ghorofa.

Katika usafiri wa umma jijini, magari yameegezwa. Bango la kuelekeza abiria vituo. Watu wamesimama na wengine wanatembea. Miti ya rangi kijani kibichi, nyumba ambazo ni za ghorofa.

Katika usafiri wa umma magari yameegezwa. Bango la kuelekeza abiria vituo na nauli. Nyumba za ghorofa. Watu wamesimama na wengine wanatembea.

Katika usafiri wa umma, basi zimeegeshwa. Bango za kueleza abiria vituo na nauli shilingi sitini. Watu wanatembea na wengine wamesimama.

Katika kituo cha basi, magari ya usafiri wa umma yameegeshwa. Bango ya kueleza abiria vituo na nauli. Watu wamesimama na wengine wanatembea. Miti ya kijani kibichi na nyumba za ghorofa.

Katika usafiri wa umma, magari yameegezwa kwenye kituo cha basi, bango la kuelekeza abiria vituo na nauli, watu wamesimama na wengine wanatembea, mti mrefu wa rangi kijani kibichi, nyumba za ghorofa.

Katika usafiri wa umma magari yameegezwa. Bango za kueleza abiria vituo. Watu wamesimama na wengine wanatembea.

Katika usafiri wa uma jijjini magari yameegeshwa kwenye kituo cha basi. Bango la kuelekeza abiria kituo. Nyaya za stima, nyumba za gorofa.

Katika usafiri wa umma, kuna gari ndogo na lori ambazo ziko kwenye barabara. Watu wanatembea, nyumba kubwa za ghorofa, ubao wa ishara na board za matangazo.

Katika usafiri wa umma magari yameegeshwa. Bango ya kueleza abiria kituo, mtu amesimama, nyumba kubwa za ghorofa, nyaya za umeme.

Katika usafiri wa umma, magari yako barabarani. Watu wanatembea, ubao wa ishara, miti ya rangi kijani kibichi na nyumba za ghorofa.

In public transport cars are parked. A sign that shows the passengers the routes. People are standing, others are walking. Trees that are green in color.

Katika usafiri wa umma magari yako barabarani, pikipiki, ubao wa ishara bonde ni ya matangazo, ya kijani mbichi, nyaya za umeme.

Katika usafiri wa umma magari yameegezwa. Bango la kuonyesha abiria vituo imewekwa juu. Watu wako ndani. Wengine wamesimama na kutembea. Nyumba kubwa za ghorofa.

Katika kituo cha basi magari ya usafiri wa umma yameegezwa, watu wanatembea wengine wamesimama, tangi ya maji, bonde za matangazo.

Katika usafiri wa umma, basi zimo barabarani, watu wanatembea, nyumba za ghorofa zenye rangi ya kahawia kijivu, miti ya kijani kibichi.

Katika kituo cha gari ya usafiri wa umma, Bai limeegezwa, watu wameketi, wengine wamesimama. Wanaume ambao wanasukuma mkokoteni na nyumba kubwa ya ghorofa.

Katika usafiri wa ummma jijini magari yameegezwa. Basi la kampuni ya Metro Trans limebeba abiria. Bango la kueleza vituo na nauli. Miti ya kijani kibichi. Nyumba ya ghorofa.

Katika kituo cha basi jijini, magari yameelezwa. Abiria wako ndani. Bango la kuwaelekeza vimewekwa juu. Watu wamesimama na wengine wanatembea.

Usafiri wa umma jijini. Bango la kuonyesha vituo mbalimbali kuelekea Kasarani Mwiki ,nauli shilingi themanini. Watu wanaotembea na wengine kusimama.

Katika kituo cha basi, gari limeegeshwa. Bango ya kuelekeza abiria vituo mbalimbali. Mwanamke mmoja anatembea, amevaa nguo ya kijani kibichi, amebeba mkoba.

Usafiri wa uma. Magari yameegezwa. Bango za maelezo ya vituo tofauti. Pikipiki, mkokoteni, watu ambao wanatembea, na nyumba.

Gari la usafiri wa umma limeegeshwa. Juu yake bango la kueleza kituo na nauli shilingi mia tano. Saa, bodi ya matangazo na ubao wa ishara.

Katika usafiri wa umma, gari limesimama, abiria wako ndani, kondakta amesimama kwa mlango, kuna nyumba za ghorofa.

Katika usafiri wa umma kuna gari nyingi barabarani kama vile basi ambazo ni za kubeba abiria. Kuna askari, watu ambao wanatembea. Nyumba kubwa za ghorofa, miti ya kijani kibichi.

Barabara kubwa ina magari mengi kama vile basi ambayo hutumika katika usafiri wa umma. Board ya matangazo na bango la maelezo, pia kuna nyasi ya kijani kibichi.

Magari ya usafiri wa umma yameegezwa. Bango za kuelekeza abiria vituo na nauli shilingi mia tano. Bodi ya matangazo na nyumba.

Katika kituo cha basi ,magari ambayo ni ya usafiri wa umma yameegezwa. Mojawapo ikiwa ni ya kwenda narok. Imefungwa mizigo ya magunia na tangi juu. Abiria wako ndani. Watu wamesimama, kuna pikipiki na bango la maelezo.

Katika usafiri wa uma, kuna magari nyingi barabarani kama vile lori, basi, matatu. Pia watu wanatembea na wengine kusimama. Kuna miti ya rangi kijani kibichi na nyumba.

Magari ya usagiri wa uma yameegezwa, bango ya kueleza aburia vituo imewekwa juu, watu wamesimama na wengine wanatembea.

Basi za usafiri wa umma zimeegeshwa. Bango ya kuelekeza abiria vituo na nauli shillingi sitini. Watu wamesimama na wengine wametembea. Mti mkubwa rangi kijani kibichi.

Basi zimeegezwa katika kituo cha kubebea jijini. Kondakta ameshika bango la kuelekeza abiria vituo mbalimbali. Miti mirefu, nyumba yenye vioo na wanaume wamesimama kando ya gari.

Kondakta amesimama katika kituo cha basi jijini. Ameshika bango la kuelekeza abiria vituo mbalimbali za gari nambari saba, nauri shilingi hamsini.

Bidhaa za kuuza kama vile miavuli, miwani, na mifuko ya kubebea mizigo. Gari, miti, watu wanaotembea, na mwanamke mrembo amevaa viatu, nguo za rangi kijani na nyeusi, pamoja na tisheti nyeupe.

Barabara kuu, magari kama vile basi zenye rangi ya kijani, bluu, nyeupe na njano. Baadhi yazo zimesimama katika kituo cha kubebea. Watu wanapita kwenye njia ya watembea miguu. Bodi za matangazo, mwanga wa barabarani, miti na nyasi ya kijani.

Gari la chama cha ushirika Embasava kimeegezwa kwenye kituo cha basi ,bango la kuonyesha vituo kama Nyayo gate na nauli shilingi themanini.

Katika usambazaji wa maji na uhifadhi wa mazingira umechimbwa mtaro ambao unatumika kusambaza katika sehemu mbalimbali. Kuna udongo, mchanga.

Katika usambazaji wa maji, mnyonyoko umechimbwa ili kuyaeneza sehemu tofauti. Nyaya za umeme, nyumba ya ghorofa, na nyingine ambayo imejengwa kwa mabati.

Katika usambazaji wa maji, yanamwagika kutoka bomba na kuingia kwenye shimo. Nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Katika usambazaji wa maji , bomba limeunganishwa ili kusambazwa sehemu mbalimbali. Kuna majani na nyasi ya kijani kibichi.

Bomba kubwa la chuma la maji limeunganishwa kwa mifereji ili kusambaza maji sehemu mbalimbali.

Katika usambazaji wa maji lori ambalo linatumiwa kuchimba kisima limeegezwa. Ni la rangi ya njano na buluu. Lina magurudumu. Kuna mchanga na nyasi ya kijani kibichi.

Katika huduma ya usambazaji wa maji, bomba limewekwa ili kueneza maji sehemu mabalimbali. Udongo na mawe nyasi ambayo imenyauka.

Mabomba mawili ya chuma, rangi kijani kibichi, yameunganishwa pamoja ili kusambaza maji sehemu mbali mbali. Mfereji umewekwa ili kusaidia kuchotelea.

Mwanamme ambaye amebeba mfuko kwenye mgongo na anapiga simu anatembea. Magari yameegeshwa kwenye kituo. Miti mirefu ya kijani kibichi na nyumba za ghorofa.

Mashine ya kupiga maji, rangi nyeusi na njano imewekelea juu ya rafu ambayo imetengenezwa na chuma ikaunganishwa na mabomba madogo meupe ,nyaya za stima ukutani.

Mnyonyoko ulio chimbwa ilikutumika kueneza maji sehemu tofauti, maji chafu, mawe, takataka, karatasi kama za maziwa, kampuni ya Mlima Kenya.